Mwanafunzi ambaye ako kwenye maabara amevalia nguo au koti nyeupe ya maabara na anaonekana kua kwamba uenda anasomea kua daktari.

Mtu ambaye ameshika chupa ya dawa, ameweza kutoa tembe moja la dawa kwenye chupa hii.

Watu wengi ambao wanaonekana kupiga foleni huku wakingojea kudungwa sindano jinsi mmoja wao anavyodungwa na mmoja aliyevaa uniformu .

Chapisho la mganga hodari naitwa galazinga ambaye anatibu matatizo mengi ikihusiana na yale ya mapenzi.

Wahudumu wa afya, ambao wamekusanyika, na kumwangalia mgonjwa, ambaye uenda ana matatizo ya kusikia.

Mkono ambao umeonekana ukiwa umeshika chupa ya dawa na sindano. Anatumia sindano kutoa dawa hii kwenye chupa.

Watu wawili ambao wamevalia surupwani nyeupe huku mmoja akinyunyuzia dawa eneo hili. Huenda anafanya hivi ili kuikinga dhidi ya maradhi yeyote.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia unifomu ya nesi ako kwenye harakati ya kuunda kitanda ambayo imetandikwa na blanketi nyeupe.

Mama ambaye amemshikilia mtoto wake akipewa chanjo na daktari aliyevaa miwani na kuvalia koti nyeupe la udaktari.

Chupa ya dawa na sindano ilio kando yao. Kuna tembe zinazoonekana kwenye chupa hizi.

Chupa ya dawa ambayo iko mezani. Kando ya chupa hii kuna sindano ambayo ni ya kutoa dawa hii kwenye chupa na kumdungia mtu.

Daktari ambaye anamdunga sindano mtoto mdogo huku mama wa mtoto huyo ameshikilia mtot ili aweze kupata chanjo.

Mama wanne ambao wameshika vibuyu vya maji. Hapa inaonekana kuwa kuna kiangazi na wametoka kuchota maji.

Watu wawili, mama na mtoto wake ambao wamesimama kwenye maji yaliyofurika. Hii ni kutokana na mvua nyingi iliyo nyesha eneo hili.

Mkono ambayo imeshika chupa mbili za dawa. Mkono hii pia imeweza kuvalishwa pete na inaonekana huyo mtu ameshikilia sindano kujaribu kutoa dawa katika chupa hizi.

Mwanamke ambaye anajaribu kumsaidia mtoto mchanga ambaye amezaliwa kabla ya siku zake za kuzaliwa kufika.

Mgonjwa ambaye ako kwenye chumba ya watu wenye hali mahututi, daktari anajaribu kumsaidia, huku amevalia barakoa.

Mtu ambaye anapokea chanjo. Mtu huyu amevalia barakoa na huenda anapewa chanjo ili kumkinga na maradhi tofauti.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa. Mbele yake kuna mgonjwa ambaye ueda anaelezea matatizo yake kwa daktari.

Wahudumu wa afya, ambao wamevalia barakoa, huku wakimsaidia mgonjwa aliyefungua mdomo wake. Huenda anang'olewa meno.

Mtu ambaye anaonekana akifukuza nzige wengi ambao walikuja kuvamia mimea katika eneo hili. Nzige hawa huleta hasara kubwa sana.

Maji ambayo yameweza kufurika. Watu wawili wamekaa kwenye hiyo maji na huenda wametatizika na kuna kitu wanalo tafuta, nyuma yao inaonekana kuwa la mabati.

Ngamia ambaye amelala kwa pahali inayoonekana kwamba kuna kiangazi mkubwa. Huenda ngamia huyu amezidiwa na nguvu au maji ndiyo imekosekana.

Mitungi mingi ya maji ambayo imepangwa, ishara kwamba watu hawa wamekuja kuchota maji humu, hii ni ishara kwamba kuna uhaba wa maji katika eneo hili.

Chupa ambayo rangi yake ni kijani kibichi. Chupa hii ni ya dawa ambayo inaeza kuimarisha afya ya mtu. Dawa hii ina maandiko ambayo inaelezea jinsi inafanya kazi.

Chupa ya rangi ya kijani kibichi, kuna maandiko ambayo yameweza kubanwa na rangi ya nyeupe.

Maji nyingi ambao umetokana na mafuriko. Gari limeweza kuanguka na watu wako kando yake kuangalia gari hili.

Mwanaume na mwanamke ambaye wamesimama na kando ya kuna chumba cha choo ambaya imeweza kupakwa rangi ya buluu.

Mtu mmoja anayepulizia dawa upande huu. Anafanya hivi ili kukinga na maradhi ambayo inaeza kutokana na kupunga hewa chafu.

Madaktari wawili amabo wamevalia barakoa na koti jeupe huku wanamwangalilia mgonjwa mdomo. Huenda hawa ni madaktari wa meno.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia sare zake na kufunika kichwa chake na kitambaa cha upasuaji anamwangalia mgonjwa.

Chupa ya dawa ambayo imeweza kuwekwa kwenye meza kando yake kuna sindano ambayo ni ya kudungia mtu dawa hii.

Madaktari wawili ambao wamevalia barakoa huku wakiangalia mdomo wa mgonjwa, huenda wanajaribu kumtibu meno yake.

Watu ambao wanamwangalia mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kitanda ambacho ni ya hospitali, watu hawa wamekuja kumjulia hali mwanamke huyu.

Nzige wengi ambao wamevamia mimea, kuna mtu mmoja ambaye anajaribu kuwafukuza nzige hawa ili wasilete uharibifu wa mimea.

Watu wawili ambaye amevaa shati ya rangi nyeupe, mmoja amekaa chini na mwingine amevalia kanzu inayoonekana kwamba yeye ni daktari. Anajaribu kumwambia mgonjwa jinsi atakavyo pata matibabu yake.

Madaktari wawili ambao wamevalia koti jeupe, na kofia za upaswaji, pia wamevaa barakoa na wanajaribu kumuangalilia mgonjwa ambaye amepanua mdomo wake huku akiwa amelala.

Watu wawili ambao wametabasamu na kuangalia mbele. Mmoja wao huenda ni daktari na mwingine huenda ni mgonjwa.

Mtu ambaye amevalia surupwani na ana kifaa cha kupulizia dawa eneo hili, ili kuweza kukinga kutokana na maradhi.

Mtu ambaye amevalia surupwani ya kijani kibichi, na kofia nyeupe, anajaribu kunawa mikono yake au kukausha baada ya kunawa.

Daktari ambaye amevalia koti jeupe huku ameshika kifaa cha kutumia ili kuweza kuangalia kama kuna maradhi yoyote. Nyuma yake kuna wateja ambao huenda ni wagonjwa.

Mafuriko ambayo imeweza kuleta balaa kubwa katika pande hii. Kuna gari ambayo ni ambulensi na mtu ambaye ameshika mkokoteni amesimama akiwa amekanyaga maji ambayo imefurika.

Mkono ambao umevalia glovu na umeshika chupa ya dawa. Kando ya dawa hii kuna sindano ambayo pia umeshikilia.

Daktari anaye mdunga mgonjwa sindano, Mgonjwa amekaa kwenye kiti ya mbao, Huenda daktari ametembea katika kitongoji tofauti ili kuwapatia watu chanjo.

Mfereji wa maji inaotokana na hafla na hazina ya Boya. Mfereji hii imeweza kujengwa ili kusaidia watu wa jamii kuwa na maji safi.

Daktari ambaye ameshikilia kifaa cha kumgoa au kumtibu mdomo au meno mgonjwa. Mgojwa pia ameweza kupanua mdomo wake ili daktari aweze kuiangalia.

Chupa nyingi za dawa ambayo imewekwa imepangwa kwenye meza, huku tembe zao zimetolewa nje kwenye chupa hizi.

Watu ambao wamevalia sare na barakoa na wako kwenye harakati ya kusanya taka kwenye eneo hili.

Mkono ambayo umeshika chupa ya dawa ambayo ni ya chanjo pia ameshika sindano na amevalia glovu mkononi mwake.

Tembe za dawa ambazo zimeweza kupakitiwa kwenye karatasi hii iliyokolea. Tembe hizi zinatibu maumivu tofauti.

Daktari ambaye amevalia koti jeupe na kando yake kuna mtoto mdogo anangoja kupata matibabu.

Mtu mmoja ambaye ameketi chini, huku nyuma yake ni wahudumu wa afya wawili. Huku mmoja wao akimchoma sindano ili kuweza kupata matibabu.

Daktari ambaye amevalia barakoa anajaribu kumsaidia mgonjwa ambaye huenda anaumwa na meno.

Mwanamke ambaye ako nje ya jumba na ameshikilia kizima moto huku anaielekeza kwenye moto , ishaea kwamba anataka kuzima moto huo.

Daktari au mhudumu wa afya ambaye ameshika kipimajoto akiangalia kwamba kipimajoto kinaonyesha nini baada ya kumpima mgonjwa.

Mama ambaye ameshika mtoto mchanga, kuna daktari ambaye amefalia barakoa na anajitaharisha kumdunga sindano mtoto ili kumpa chanjo.

Watu wengi ambao wamekusanyika katika nyumba moja na wengine wamevalia sare, uenda ni madaktari na wanaeleza watu jinzi ya kutekeleza mambo mengi ya afya.

Watu wawili ambao wanajaribu kuzima moto mkubwa ambayo imeweza kuwaka katika eneo hili. Moto hii inaleta uharibifu mkubwa sana.

Watu wawili ambao wameketi chini, moja amevalia barakoa na kushika kalamu. Huenda yeye ni daktari na anamweleza mama jinsi ya kumtunza mwanawe.

Walimu wawili walioko darasani ,mmoja anaonyesha wanafunzi jinsi yakufanya kitu ,mwingine anamuangalia na wanafunzi wanatazama ubao kuna maandiko.

Chupa ambayo ni ya dawa, chupa hii lina lepo ya rangi ya kijani kibichi na kifuniko nyeupe maandiko yameandikwa ngiri sabu ishara kwamba ni jina ya dawa hiyo ambayo ni subu kabisa

Watu watatu. Wawili wakiwa wamevalia suruali nyeupe huku mmoja wao akionyesha jinsi ya kuosha mkono.

Tembe tatu ya dawa aina ya azithromizine ambayo imepakitiwa iwa kwenye vijikaratasi chake. Huenda dawa hii imetolewa kwenye kampuni

Chapisho ambalo ni la kutibu maumivu ya kichwa . Chapisho hili lina bandiko la dawa ambayo inatibu na kumaliza matatizo ya kuumwa na kichwa kabisa.

Watu wawili ambao ni madaktari na wanamhudumia mgonjwa ambaye amepanua mdomo hili madaktari waweze kuangalia na kumtibu.

Wahudumu wa afya ambao wanaelezea watu jinsi ya kutumia vifaa hivi vya kunawa mikono. Watu hawa wanaelezewa wakiwa makwao.

Madaktari wawili ambao wanamwangalilia mgonjwa mdomo, uenda mgonjwa huyu anaumwa na meno na daktari hawa wamefalia barakoa.

Watu wawili, na mmoja wao ni daktari, ambaye anajaribu kumtoa damu mgonjwa ili kupima kama ako na maradhi yoyote.